Transfoma iliyoshikiliwa na nguzo mbili za zege itumikayo kupoza au kuchochea nishati ya umeme, ili kuhakikisha huduma hiyo inawafikia watumiaji kwa usahihi.

Nguzo mbili imara za zege zilizoshikilia transfoma itumikayo kupoza au kuchochea umeme ikiambatana na nyaya nyingi zilizounganishwa kwa pamoja kwa ajili ya kusafirisha nishati hiyo.

Nguzo ionekanayo kwa juu yenye muunganiko wa nyaya na vifaa mbalimbali vya umeme vitumikavyo kwa ajili ya kusaidia huduma ya usafirishaji wa nishati hiyo kuwafikia wateja .

Nguzo ndefu za chuma zilizosimama imara zimebeba na kuunganisha nyaya nyingi za umeme, zinazotumika katika usafirishaji wa nishati hiyo kwa umbali mrefu.

Nguzo ya chuma iliyosimama imara na iliyobeba na kuunganisha nyaya zitumikazo kusafirisha umeme. Njia hii utumika kusafirisha nishati hiyo kwa umbali mrefu kutoka sehemu ya uzalishaji.

Sehemu kubwa ya kituo cha kuzalisha umeme ikiwa na mitambo inayotoa moshi, ikiashiria shughuli za uzalishaji wa nishati hiyo zikiendelea. Eneo hili linaonekana kutokua karibu na sehemu ya makazi ya watu.

Nguzo mbili za zege zilizoshikilia transifoma itumikayo kupooza na kuchochea umeme, ikiambatana na nyaya nyingi zilizounganishwa kwa ajili ya kusafirisha nishati hiyo.

Transifoma itumikayo kukuza au kuchochea umeme, iliyoshikiliwa vizuri na nguzo iliyoambatana na nyaya nyingi zitumikazo kubeba na kusafirisha nishati hio kuwafikia watumiaji.

Transfoma iliyoshikiliwa na nguzo mbili za zege, itumikayo kupooza au kuchochea nishati ya umeme, ili kuhakikisha huduma hiyo inawafikia watumiaji kwa usahihi.

Nguzo ndefu ya zege iliyounganisha nyaya nyingi zinazotumika katika kusafirisha nishati ya umeme. Nguzo hizi hudumu kwa muda mrefu bila kuharibika.

Gari la kampuni ya uber chapchap, litumikalo katika usafirishaji wa abiria kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na abiria hao hutumia programu ya simu ili kuomba kupata huduma iyo.

Dereva akiwa amekaa kwenye guta lenye rangi ya njano la kampuni ya Jumia lililo na namba za mawasiliano, litumikalo kwa ajili ya usafirishaji wa mizigo mbalimbali .

Chombo maalumu kilichovishwa mfuko wa plastiki kwa ndani, kinachotumika katika uhifadhi wa taka za aina mbalimbali ikiwemo karatasi na vyakula, ili kuweka mazingira katika hali ya usafi.

Chupa za plastiki, zilizokusanywa kutoka maeneo mbalimbali, zikichakatwa kiwandani ili kuzirejesha katika matumizi tofauti, njia hii hupunguza uchafu wa aina ya plastiki ambao ni hatarishi kwenye mazingira.

Vyombo vya plastiki vinavyotumika katika uhifadhi wa taka za aina mbalimbali ikiwemo plastiki, vyakula na karatasi. Vifaa hivyo vina magurudumu yanayosaidia katika usafirishaji.

Gari kubwa litumikalo kukusanya uchafu kwenye makazi ya watu, na kuupeleka sehemu maalumu. Huduma hii husaidia kupunguza uchafu, hivyo kuweka mazingira safi.

Chombo cha bati kinachotumika kuhifadhi taka, kilicho kwenye eneo la ofisi lenye miti na meza nzuri. Sehemu hii ni safi ikiashiria matumizi bora ya kifaa hicho.

Wafanyakazi walioshika vifaa mbalimbali ikiwemo mifagio, wakiendelea kufanya usafi katika maeneno yao. Shughuli hii husaidia kuhifadhi na kuweka mazingira katika hali ya usafi.

Uchafu wa aina ya plastiki na karatasi uliohifadhiwa kwenye jarada la taka, ili kusaidia uhifadhi na utunzaji wa mazingira, kwa kuepusha usambaaji wa taka hizo katika mazingira.

Mfanyakazi aliyevaa na kujikinga vizuri katika sehemu mbalimbali za mwili wake; akipakia taka katika mfuko. Kazi hiyo husaidia kupunguza uchafu unaosambaa katika maeneo mbalimbali.

Wafanyakazi wakikusanya na kupakia uchafu kwenye gari kubwa, uliowekwa kwenye mifuko. Kazi hii husaidia kupunguza taka, zinazoweza kuwa hatarishi kwenye mazingira.

Vyombo vitatu vya plastiki, vyenye magurudumu vinavyotumika kwaajili ya kuhifadhi uchafu, vikiambatana na maelekezo ya aina ya taka zinazoweza kuhifadhiwa.

Eneo lililo jaa taka nyingi likiwaonyesha watu mbalimbali, wengine wakiwa wamebeba mifuko iliyo jaa uchafu unaoweza kurudishwa kiwandani, ili kutengeneza bidhaa mpya kwa ajili ya matumizi.

Uchafu wa aina ya plastiki iliokusanywa kwenye mifuko maalumu kwa ajili ya kurudishwa viwandani kuchakatwa na kutoa bidhaa mpya kwa matumizi. Njia hii husaidia kuweka mazingira safi na matumizi bora ya vifaa vya plastiki.

Chombo cha bluu cha plastiki, chenye matundu mengi madogo madogo, kitumikacho kwa ajili ya kuhifadhi taka za aina mbalimbali ikiwemo karatasi, vifaa hivi husaidia kuweka mazingira safi.

Gari kubwa lenye rangi ya bluu na lililo na maandishi yasomekayo "WATER TANK", litumikalo katika usafirishaji wa maji kutoka kwenye vyanzo na kupeleka sehemu mbalimbali, zenye uhitaji wa huduma hiyo.